Mama mmoja akiwa ameketi kwa kitanda akiwa na mtoto wake kwa mkono, ikiwa ni kama amezaa mtoto saa hii na kuna rafiki yake ama mama yake akiwa amemletea zawadi ama vitu vya kutumia kumtunza kama chandarua na vitu zingine kwa kuletea mtoto.

Naona chupa mbalimbali za virutubisho vya lishe, zilizopangwa kama vile vya vitamin D na aina nyingine za viturubisho inayoashiria matumizi ya virutubisho vya kusaidia afya ya mwili ya watu.

Watu wawili wakiwa wamevaa nguo za lab wakiwa na barakoa na kisha wanatibu mtu ambaye akiwa na pressure yake ikiwa wamefunga kitu na mkono akiwa anaangalia kwa skrini ni kaa akiwa hospitalini.

Ni kama mvua ama mafuriko mingi imesababisha watu wapite kule, kupita bararaba imekuwa shida ni kama mvua mingi imenyesha hata hadi barabara imekuwa na mafuriko mingi. Hata hakuna magari yanapita ni kama naona gari ziko pale na hata watu kutembea ndio shida hata wametoa viatu zao.

Mama akiwa amevaa barakoa, akiwa anaosha mkono wake kutoka tangi ambalo limeandikwa UNICEF, akiwa anaonyesha mtoto mdogo labda vile anaosha mkono na sabuni kwa tahadhari.

Mzee miaka, miaka kama miaka tisa na tisini au thelathini ikiwa na kwa chair , ata wengine wakiwa foleni na yeye ikiwa anakaa ni kama akidungiwa ama anadungiwa na mtu na mkono wake.

Hivi ni virutubisho vya vitamin D3 vinavyosaidia kuimarisha kinga ya mwili, afya ya mifupa na meno, ni muhimu kwa mwili hasaa pale mwanga wa jua unapofikia udogo na pokea upatio wa nguo.

Hii ni Prucan Capsules zinazotengenezwa kwa Prunus africana Extract . Ni vidonge vya asili vinavyotumika kusaidia afya ya tezi dume na mfuko wa mkojo zinazotakiwa kutumika kwa ushauri wa daktari.

Hizi ni aina ya vitu za wasichana walio wanavaa wakiwa na wakipatana na hio damu ama ya hedhi, ambayo wanavaliwa ama baadaye, kuna watoto wengine ambayo wanapatiana wakifungwa kusaidia...

Mama akiwa ameketi chini ni kama ako kwa mahali pa watu akiwa anadungwa kwa hospitalini, akiwa na karatasi ama amevaa barakoa anadungwa na mtu wa mwingine akiwa anadungwa na mkono.

Hii ni dawa ambao imeandikwa CBD Pain Cream Double strength . Hii ni dawa ambayo mgonjwa anapatiwa akiwa na chanjo ama akiwa anapatiwa afya akiwa anasikia ugonjwa sahizo ikiwa nikama kuna ya watoto na kuna ya watu wakubwa.

Hospitali ambazo vidogo vinatibizia mtoto aliye kitandani wamekuja kuangalia hali yake ya afya na kumpa faraja na familia yake. Ni ishara ya kujali na kuunga mkono mgonjwa.

Mwanawake mbili wakiwa wote wamevaa barakoa wakiwa wengine na nguo zingine wakiwa wanashona kitu kama wanashona barakoa mingi zikiwa zimewekwa pale na hizo barakoa ikiwa ni mmoja anashona mmoja mwingine anaweka kitu ingine.

Mama akiwa ameketi chini akiwa anadungwa na mwanamke mwingine na mkono akiwa wote wamevaa barakoa na wanadungwa kwa ajili ya kando akiwa anangojea chanjo ya kudhibitisha au kinga.

Barabara ikiwa imenyesha na mvua mingi baadae na mafriko mingi ikiwa kwa barabarani gari ikiwa inapita shida kwa gari kama tuktuk na matatu zikiwa zinapita kando ya barabara ikiwa maji mingi sana.

Hizi ni vitu ambazo zilikuwa zinatumika kama dawa za kienyeji, ambaye imekuwa imeandikwa Balijaam, ni kitu ambaye inatokanga kama vitu vya kumeza ama dawa zingine.

Dawa aina ya vidonge vilivyoandikwa jina Feosol Ferrous Sulfate iron , ni dawa ya kuongeza madini ya chupa mwilini, inaandikwa kwa High Potency Iron , yaani chupa chenye nguvu kubwa kwa ajili ya kuongeza kiwango cha damu.

Mtu anayeketi kwenye kiti uku mwingine akiwa amesimama karibu naye akimchoma sindano ya chanjo. Wote wamevaa barakoa ishara ya hadhari dhidi ya magonjwa wa kuambukiza.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa wote wamevaa barakoa na madaktari wameshika vifaa vya kutibu meno huku mgonjwa akiwa ameketi kwenye kiti cha hospitali ya meno

Picha inaonyesha barabara iliyojaa mafuriko ya maji ya mvua . Pikipiki moja inasafiri kwenye maji hii , maji yanapita juu ya barabara.

Picha inayoonyesha barabara ilivyo katika kwa sababu ya mafuriko. Maji yamesomba udongo na kuharibu kabisa njia. Watu wamesimama pembeni wakiangalia uharibifu huu mkubwa.

Hii ni picha ya tangazo la mganga wa kienyeji anayeitwa doctor Galazinga anasema anatoa tiba ya mapenzi, fawa za mavuto na mizimu, hii picha inahusiana na mimea na kilimo.

Picha inaonyesha wodi ya hospitali. Wagonjwa wawili wamelala vitandani huku mtu mmoja amekaa kwenye kiti pembeni. Kuna vifaa vya matibabu na wahudumu ya maji karibu nao. Inaonyesha mazingira ya hospitali na hali ya wagonjwa.

Picha inayoonyesha daktari au mtaalamu wa afya akichukua sampuli kutoka kwa pua ya mwanamke kwa kutumia kifaa maalum. Wote wako ndani ya jengo na mtaalamu amevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya.

Picha hii inaonyesha mfanyakazi wa afya aliyepo katika eneo la ukaguzi, anaoekana akikagua mitungi ya gas ya oxygen kwa kutumia dawa au kemikali ya kusafisha, ukaguzi huu ni muhimu, kusafisha mitungi ni salama na safi kama ya kutumia.

Picha inaonyesha mtu aliyeketi sakafuni akiwa amezungukwa na vitu mbalimbali vya kienyeji kama miti shamba, vyungu , kinywaji ya asali na maji ya dawa.

Picha inaonyesha mafuriko katika kijiji au mtaa. Maji yamejaa sana hadi kufurika eneo la nyumba.

Picha hii inaonyesha chanjo ya kuzuia suria, matumbwitumbwi, na rubella. Kuna chupa mbili, moja ina dawa ya kuchanganya na ya pili ni chanjo inayotolewa kwa sindano chini ya ngozi.

Picha inaonyesha mtaalamu wa afya akichunguza masikio ya mwanaume, uchunguzi huu huonekana kwa sehemu ya kigeni ya afya ya kusikiliza wengi wanasimama karibu kusaidia au kujifunza.

Picha inayoonyesha mtu wa huduma wa afya akimhudumia mwanamke mzee kwa kumumwagilia dawa kwenye sikio lake, ikiwa mhudumu amevaa gloves na sare rasmi na ni huduma hii inaonekana kutolewa katika kambi ya afya au clinics .

Mhudumu wa aya akiwa anampa mtoto sindano ya chanjo huku mama wa mtoto akimshikilia. Wako ndani ya kituo cha afya na nyuma kuna vifaa vya chanjo na mpango wa elimu ya afya.

Picha inayoonyesha mkulima ananyunyuzia dawa kwenye mimea ameevaa mavazi maalum ya kujikingaa na amebeba tanki la dawa mgongonini.

Picha iliyoonyesha muhudumu wa afya akimwangalia mgonjwa kwenye sikio, anatumia kifaa maalum kuangalia ndani ya skio la mwanamke. Ukaguzi huu husaidia kugundua matatizo ya kusikia au maambukizi ya sikio.

Picha inayoonyesha watu sita waliovaa mavazi maalum meupe, wakitembea shambani. Inaonekana wanafanya kazi ya kupuliza dawa au kulinda mimea dhidi ya wadudu.

Picha hii inaonyesha daktari aki mhudumia mtoto changa aliyelazwa kitandani. Daktari amevaa glovesi, maski na shingoni kionyesha tahadhari na utajari wa kiafya.

Mtu amekaa kwenye kiti akipokea sindano kwenye mkono kutoka kwa mhudumu wa afya, mtu huyo amevaa barakoa na anashika karatasi huku watu wengine wakiwa kwenye chumba hicho wakihudumiwa pia.

Picha inayoonyesha nyumba iliyojengwa kwa nyasi na miti. Nyumba iko kwenye eneo la kijijini. Kuna mitungi ya plastiki ya kuhifadhi maji karibu na nyumba.

Picha inaonyesha madaktari wakifanya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji , wamevaa mavazi ya kijani , barakoa na kofia kwa ustadi. Tayari wanaonekana wakishirikiana kwa kiini kumhudumia mgonjwa .

Picha inaonyesha muhudumu wa afya, akishangaa kutoa chanjo. Amevaa barakoa na anajaza dawa kwenye sindano.

Picha inaonyesha daktari wa meno akimhudumia mgonjwa mwenye amevaa miwani ya kinga na ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno.

Picha inayoonyesha mtu anapokea chanjo kwenye mkono wake amevaa shati za kijani na barakoa ya buluu. Muuguzi amevaa sare ya afya na barakoa pia.

Picha inayoonyesha daktari wa meno na mgonjwa wake. Daktari anazungumza kwa tabasamu na msichana ameketi kwenye kiti cha hospitali.

Picha inayoonyesha daktari akimchanja mwana, mwanaume kwenye bega, daktari amevaa koti cheupe cha maabara kwa ajili wa usalama wa chanjo na kusaidia kuzuia magonjwa harari ya kuboresha afya ya jamii.

Picha inayoonyesha meza ya kuuza dawa za asili au manukato. Chupa nyingi zimepangwa kwenye meza kila mmoja ikiwa na dawa tofauti. Biashara hii hufanyika kwa mtaa kuvutia wateja wengi.

Njia iliyoharibiwa na mafuriko maji yakiwa yamejaa matope na mabaki ya miti, kando kuna watu wengi wamesimama wakitazama hali hiyo.

Hapa kuna box ya njano imeandikwa kwa chanjo ya homa ya njano pamoja na chupa tano ndogo yenye kidevu cha manjano, chanjo hizi hutumika kwa njia ya kwa kukausha kwa baridi na hutumika kulinda dhidi ya ugonjwa wa homa.

Picha inayoonyesha muuguzi akitoa chanjo kwa mwanamke, muuguzi amevaa sare nyeupe na anaonekana akimchuma sindano mkononi, huduma hii ni ya afya na huenda kulinda watu dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Picha hii inaonyesha muhudumu wa afya akitoa chanjo ya tone kwa mtoto. Mama anamshika mtoto huku muhudumu akiingiza chanjo kwa mdomo. Chanjo hii hulinda watoto.

Picha inayoonyesha muhudumu wa afya akitoa chanjo kwa wanawake katika eneo la vijijini. Kuna kontena la rangi ya buluu katika eneo iliyotumika kuhifadhi chanjo kwenye baridi.

Picha inayoonyesha daktari wa meno akimhudumia mgonjwa aliyejilaza kitanda kuna bango nyuma inatangaza huduma bure ya matibabu ya meno.

Picha inaonyesha watu wakipokea chanjo ya COVID-19 . Mwanmke anaketi akiwa ana chanjo na muuguzi aliyevaa barakoa. Wengine wameketi karibu wakisubiria huduma.

Picha inayoonyesha muuguzi akizungumza na mgonjwa katika chumba cha kliniki. Wameketi mezani uso kwa uso, mezani kwa dawa na karatasi . Ukuta kuna maandishi mingi sana, taarifa muhimu kuhusu afya.

Picha inaonyesha wagonjwa waliokaa kwenye vitanda vya hospitali, baadhi yao wamefunikwa mashuka na wengine wanaonekana wakiwa hoi, mazingira yaliyoonyeshwa huu ni sehemu ya dharura au chumba cha wagonjwa mahututi.

Picha inaonyesha wanawake wawili wakitumia kibuyu cha maji chenye bomba kujaza maji kwenye mtungi wa plastiki. Inaonekana kuwa ni sehemu ya kampeni ya usafi au mradi wa maji.

Picha inaonyesha vidonge vya vitamin D3 vilivyotoka kwenye chupa. Vitamin D3 husaidia mwili kupata nguvu za mifupa, meno imara na wanaokosa jua la kutosha au wana upungufu wa vitamin D.

Picha inayoonyesha choo cha shimo, kilichojengwa kwa mambao au mabati la shambani imezungukwa na vichaka na miti midogo, choo hiki kiko katika eneo la wazi na kinaonyesha juhudi za jamii katika kujenga miundombinu ya ustadi vijijini.

Picha hii inaonyesha mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa ya gas inanyunyiza dawa kwenye ukuta wa jengo inaonesha kazi za kuua wadudu au kuzuia sumu sehemu ya kupiga.

Picha inayoonyesha mwanaume aliyevalia fulana ya blue iliyoandikwa water scheme akiwa amefurahia huku amesimama karibu na tangi la maji, pembeni kuna bango la shirika la water scheme lenye linasaidia jamii kupata maji safi kwa usalama.

Picha hii inaonyesha dawa inayomezwa kwa kunywa baada kuchanganywa na maji katika mankuzi ya bacteria kama homa, homa ya mambavu, ni rahisi kutumiwa na watoto.

Picha inayoonyesha kikundi cha watu waliovaa mavazi ya afya, wamesimama nje wakisikiliza maelezo kutoka kwa mtaalamu. Kuna pango lenye picha na vifaa vya afya karibu nao.

Picha inaonyesha sindano na chupa ya chanjo iliyoshikwa na glavu , chanjo hutumika kulinda mwili dhidi ya magonjwa hatari kama vile surua, COVID 19

Picha inayoonyesha wanahuduma wa afya, wakitoa huduma kwa wagonjwa katika jumba la health wamevaa mavazi meupe na barakoa kwa ajili ya usafi na kujikinga mgonjwa ameketi akisuburia huduma.

Picha inayoonyesha chanjo ya homa ya manjano, chupa ya dawa inashikwa na gloves ya kijani na sindano iko karibu tayari kwa matumizi, chanjo hii hulinda dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano unaoongezwa na mlo.

Picha inayoonyesha watu wawili wakiwa wamevaa glavu na barakoa wamesimama karibu na gari ya huduma ambao ina label ya water project shirika inayosaidia upatikanaji wa maji safi.

Picha inaonyesha chupa ya vidonge vya vitamini. Vidonge hivi hutumiwa kwa muda mfupi husaidia watu wenye upungufu wa vitamini ndivyo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na afya ya mifupa.

Picha inaonyesha mgonjwa akiwa amelala kitandani, hospitalini huku daktari au mtaalamu wa afya akimpima mguu. Inaonekana ni zoezi la uchunguzi wa maumivu ya miguu au nyongo.

Hii ni dawa ya miti shamba inayoitwa muarubaini, imetengenezwa kwa mti ya Neem au Mkilifi, husaidia mwili kupambana na magonjwa, imewekwa kwenye chupa la plastiki yenye rangi ya kijani au manjano, ni nzuri kwa afya na imetengenezwa kwa mimea.

Picha inayoonyesha vitu mbalimbali vya kienyeji ambazo mara nyingi hutumiwa kwenye matambiko au za tiba jadi, kuna mayai, chupa, miti ya dawa, vinywaji unga na vitu vingine vimewekwa juu ya kitambaa cheusi au na chekundu sakafuni.

Picha inaonyesha mwanaume aliyevaa mavazi ya kitamaduni akiwa ndani ya nyumba ya udongo , amevaa kilemba chekundu kichwani na shingoni ana mapambo ya kikale yaliyotengenezwa kwa maganda ya matunda.

Picha inaonyesha chanjo la MMR husaidia kumkinga mtoto dhidi ya suria, matobwitobwi, na rubela. Chanjo hii hutolewa kwa sindano baada ya kuchanganywa na maji maalum. Ni salamu na mahiri kwa afya ya watoto.

Picha inyaoonyesha muuguzi akiwa amebeba mtoto mchanga hospitalini, anaonekana kuwa mwenye upendo katika kazi yake.

Picha inayoonyesha viongozi na wananchi wakisherehekea tukio rasmi, wamevaa barakoa na glove kwa mikono yao, mmoja wao ameshikilia jembe wakionekana kuhusudia ardhi au kufanya usafi wa jamii.

Picha inaonyesha mwanaume anayefanyiwa mazoezi ya viungo vyake kwenye mashine ya tiba anayesaidiwa na mtaalamu wa afya. Mazoezi haya ni ya sehemu ya tiba ya kurejesha nguvu.

Picha inaonyesha chanjo ya homa ya manjano. Kushoto ni chupa ya unga wa chanjo, na kulia ni sindano yenye kimiminika cha kuchanganywa na huo unga kabla ya kudungwa.

Picha iliyoonyesha waridi lenye vifaa vya matibabu hasaa sindano na chupa za chanjo au dawa, ikionyesha kuwa ni chanjo dhidi ya virusi vya korona.

Picha inayoonyesha chupa ya dawa. Dawa hizi huenda zimetengenezwa kusaidia matatizo ya nguvu za kiume au kuongeza hamu ya tendo la ndoa.

Wanaume na wanawake watatu wakiwa kwenye chumba cha matibabu, wawili wao wamevaa mavazi meupe ya kitaratibu na barakoa, mmoja akiwa anapima shinikizo la damu mwanaume aliyevaa fulana ya kijani.